Chama hiki ni cha Jubilee, pale tunaona wanasema Jubilee mbele pamoja na wameweza kuichapisha kwa rangi nyekundu na wameweza kumueka dege pale aliyeinua matawi.

Wachezaji hawa wanaonekana wakona furaha na furaha hii inaonekana ni kama ni ya ushindi. Wameweza na kuhitimu na kuicheza vizuri na kuweza kuwa washindi katika mchezo yao yenye waliyokuwa wanaiendeleza.

Wanaume hawa watatu waliokuwa na furaha wanaonekana wako mahali uwanjani wanaeza kushabikia mpira ama mchezo yoyote unaoendelea pale .Wanaume wawili wameweza kujipodoa ,bendera ya Kenya katika nyuso zao .

Mwanadada huyu aliyevalia shati la Kenya, shati lililokuwa na bendera la Kenya, tunaona amesimama mbele ya kikundi cha watu, pale anaonekana ni kama anawaelezea kitu muhimu.

Uwanja huu unaonekana kuna mashindano yanayoendelea katika uwanja. Pale tunaona waachezaji kutoka katika klabu tofauti tofauti wako uwanjani. Pale tunaona kuna watu wengi wamesimama huko kando ya uwanja na wanaendelea kuwashabikia wachezaji wao.

Wachezaji hawa wako uwanjani pale wanaonekana wanaendelea kucheza mpira na kueneza talanta. Pale tunaona mmoja ameweza kumshinda mwingine pale anaweza na kumwacha nyuma yake.

Mwanaume huyu anaonekana ako mbioni. Pale anaonekana ameruka juu ili kuweza kujitayarisha ili kuweza kuruka mbali na kuweza kukua mshindi kupigania ushindi.